Chumba moja kubwa imejaa machela mingi. Mbele ya chumba hiki kuna televisheni. Mhudumu wa afya anazunguka akiangalia vitanda kama ziko sawa. Zimevalishwa vitanda hivi nguo nyeupe.

Mtoto mgonjwa anaweza kudungwa sindano, huku analia. Wahudumu wa afya wawili wanamshikilia, mmoja kwenye mkono na sindano lake, mwingine kwenye kichwa ili asiweze kurukaruka na kuumiza mhudumu mwingine.

Mtu mmoja anajifundisha kuzima moto. Ameweka ndoo yenye moto anashika kitu ya kupulizia huku akizima moto. Kuna moto ya aina ingine kando watu ni kama wamekusanywa na kuonyeshwa vile ya kufanya moto ukitokea.

Mgonjwa amelazwa kwenye kiti anataka kuhudumiwa. Amevalishwa kioo. Mhudumu wa afya amevaa barakoa na kumshika mgonjwa amhudumie. Inaonekana mgonjwa huyu anaumwa na meno, kwa vile amekuja kituo cha afya cha meno, ako tayari kuanza kutibiwa.

Mkono inaonekana imeshika dawa ya chanjo. Dawa ya chanjo hutumika kudunga watoto wachanga ili wasiweze kupata magonjwa wakiwa wakubwa. Chanjo hili inaonekana iko tayari kutumiwa.

Sehemu ya mganga anafanyia kazi yake. Kuna makaratsi hapo na kuna mtu mguu yake inaonekana. Kuna chupa iliyojaa vitu zisizojulikana. Kuna mayai mbili, na kuna pembe ya wanyama hapo. Kuna dawa pia imefunikwa na rangi nyeupe hapo.

Mkulima anaweza kubeba dawa mgongoni na amevaa sare ili kumzuia dawa ama kemikali isiweze kuingia mwilini mwake. Anaweza kunyunyizia miti zake na maua ili yaweze kutoka vizuri na yasikuwe na magonjwa mengi.

Mama mjamzito ameweza kulishwa chini. Nguo yake imeinuliwa kidogo, ili mwenye kumtibu aweze kushika tumbo lake. Inaonekana ako karibu kujifungia, amekuja hospitalini ili daktari aweze kumuona, na kumwelekeze vile ya kufanya.

Sehemu ya watu kupata huduma ya kujua vile ya kujikinga na ugonjwa wa ukimwi. Watu wanaweza pata taarifa sehemu hii. Nikama kuna wenye kupanga kazi na wenye kuhudumiwa. Waliofanya kazi wamevaa nguo la majano iliyoandikwa kitu ya sehemu hiyo.

Mhudumu wa afya anatabasamu huku barakoa yake iko, chini amevaa miwani anamwangalia mtoto mdogo aliyezaliwa. Amevalishwa nguo ili kumfunika mhudumu huyu amevaa shanga ya kenya kwa mkono wake, anakuwa ni mwenye kufurahi sana akiwa ni kama amemzalisha mama mjamzito mtoto ako hapo.

Daktari amevaa barakoa na vazi ya kidaktari. Anamhudumia mtoto mdogo. Ni kama anataka kuangalia shida yake ni gani kwa vile mama yake amemleta hospitalini. Chumba hiki kina kiti mbili na meza, ni kama ni ofisi ya daktari.

Mhudumu wa afya anaweza kuwahutubia watu wa kijiji kuwaeleza faida ya kupewa chanjo, wanakijiji wamejitokeza kwa wingi, wengine wamekaa chini wengine wameketi kwenye kiti. Inaonekana ni sehemu ya mashambani na ni wamama wamehudhuria.

Sindano imewekwa kando ya chanjo. Chanjo hii inatumika kutibu ama inapewa watu walio na homa ya manjano. Hii chanjo inapewa watoto na pamoja na watu wakubwa. Daktari ni kama ameiweka hapo tayari kuitumia.

Boxi ya chanjo iko hapo. Mkembe mmoja ya chanjo imetolewa na sindano imeekwa kando. Iko tayari kuchukuliwa dawa hizo na kupewa mtoto ama mgonjwa aliyekuja hospitalini kuhudumiwa.

Daktari inaonekana anatoa dawa kwenye chupa ya dawa. Anaiweka kwenye sindano huko amevaa barakoa na kuvaa sare kuonesha kwamba yeye ni daktari. Wengine wamekaa chini tayari kuwahudumia wagonjwa waliokuja hapa kudungwa chanjo.

Mwalimu amesimama mbele ya darasa. Amemchagua mwanafunzi mmoja kuelezea watu kitu alichofundisha. Kwenye ubao kuna vitu yameandikwa na kuna viti mbili mbele ya mwalimu. Watoto wamekaa kwa makini wakimsikiliza mwanafunzi mwenzao akifundisha.

Mkulima amevaa nguo ya kumzuia kemikali zisiingie. Mgongo yake ameeka dawa ya kunyunyuzia miti yake ya mahindi. Amevaa glovu ili asiweze kuharibu mkono yake. Kwa utaratibu ananyunyuzia kila mimea kwa kuua madudu wanaoharibu mimea yake.

Muuguzi anauguza mwanamke aliyekuja kutibiwa sikio, anaweka sikio lake kitu cha kumtibu. Huku amefungua macho anaangalia kwa utaratibu nini ni shida ya mwanamke huyo, kwa maana amekuja hosiptalini kutibwa sikio. Mwanamke huyu anafungua mdomo kidogo huku akiwa na utaratibu.

Mama mmoja amekuja kituo cha afya cha meno. Ni kama anaumwa na meno. Ameambiwa alale chini, anaweza kushughulikiwa kwenye meno. Amefungua mdomo. Amepewa kioo ili kuzuia mwangaza isimuumize macho. Daktari amevaa barakoa huku akimuangalia kwenye mdomo.

Kupanga laini wako tayari kupewa chanjo wamekuja uwanjani wa huduma wa afya hao. Mhudumu mmoja wa afya inaonekana pia anapewa chanjo. Amevaa barakoa, na daktari hajava glovu akimhudumia ugonjwa huyo. Hiyo ni makosa kubwa.

Gari ni kama yamepangwa hapa watu wameleta mitungi nikama wanachotea maji wasafirishe hadi nyumbani kwao hawa watu nikama wanaishi kwa sehemu iliyokauka kwa vile miti ayaonekani.

Dawa ya mtu kupaka ili maumivu yaende inaoneshwa hapa. Dawa hili ni ya kuweka pahali kidonda iko ama mtu anapoumia mfupa yake anaweka dawa hiki na kwa madakika anapata nafuu na kuweza kuwa na afya tena.

Mwanamke aliyevaa bakora amekuja hospitalini ili aweze kudungwa sindano ama chanjo. Mhudumu wa afya ameweza kuvaa barakoa pia huku amevaa glovu na sare rasmi ya hospitali ili ile asiweze kupata maambukizi. Mama huyu inaonekana anaskia uchungu kwa vile ameangalia chini sana.

Mtu amebeba vitu viwili kwa mkono yake. Mkono wa kulia inaweza kubeba risiti ilhali hio ingine inaweza kubeba kitu alichokinunua. Kitu hicho kiko katika mkebe wa, mweupe na huyo mtu anaweza kukaa chini. Inaonekana ni mwanamke.

Chanjo imewekwa kwenye meza. Kando ya chanjo hiyo kuna sidano pia imeweza kufunikwa. Chanjo hii ni ya ukua na misili ama na rubela. Inaweza kudunga watoto wachanga iko tayari kutumika.

Daktari ameweza kumlaza mgonjwa kwenye kiti, amemwambia afungue mdomo yake anaweza kuangalia mdomo na kifaa cha hosiptalini. Meno ya huyo mwanadada ni kama yameweza kuwa na maumivu akaja hosiptalini, daktari amevaa glovu ili asiweze kuambukizana ugonjwa.

Mtu mwenye asili ya kiamerika inaonekana amekuja kuangalia vile kituo cha maji kinafanya kazi. Mwingine wenye asili ya kiafrika anamuonyesha na kumwelekeza kwa ishara ya mkono pahali ya kueda. Wanakijiji ama watu wameweka mkebe zao za maji ili waweze kushota maji kuipeleka nyumbani.

Wahudumu wawili wa afya wako kwenye chumba, chumba cha watoto wachanga. Mmoja anamhudumia mtoto mchanga, huku mwingine akiweza kumwangalia mtoto mwingine. Wote hawajavaa barakoa na wako hospitalini.

Dawa la kichwa linaonyeshwa, Kama mtu anaumwa na kichwa anaambiwa ananunue dawa hii, Nambari ya mwenye kuuza imeandikwa hapo. Tatizo la kichwa dawa hii inatiba na umaliza kabisa matatizo ya kuumwa na kichwa. Matizo ya kisunzi cha mara kwa mara inaitwa siha.

Magari inaonekana yakijaribu kupita kwenye mfuriko ya maji. Mvua mingi ni kama imenyesha sehemu hii kwa sababu maji yamejaa kwenye barabara na kwenye nyumba za watu. Miti yanaonekana yakiwa yamenawiri vizuri hapa.

Ghorofa imeporomoka chini na watu wamefungiwa hapo. Wanaokuja kuwasaidia wamevaa sare na kofia ili kuwazuia wasiumie kwenye mwili yao. Wanaeda pahali ghorofa imeporomoka ili kuwaokoa watu. Ghorofa zingine zinaonekana kando halijaharibika.

Mvua imeleta madhara mengi. Watu wanakuja kushuhudia. Chini maji machafu yanapita ni kama uchafu yametoka sehemu nyingine yakakuja hapa. Watu wanakaa juu yake hawaogopi kuteleza kuingia mto hiyo ndogo.

Kiwanda cha barakoa kutengenezea ,watu watatu wanafanya kazi hapa mmoja ameketi upande wa kwanza anafanya kazi na kutumia mashine ya kushona wote wamevaa pia barakoa na nguo nyeupe. Barakoa mingi tayari zimetengenezwa na kupangwa mbele ya meza.

Mzee mmoja mkongwe inaonekana anashika bakora na kushika mawe. inaonekana ametoka chooni. Anatabasamu huku anataka kutembea. Hapa ni kama ni mashambani kwa vile kuna miti mingi na kuna nyasi nyingi. Inaonekana ni sehemu mvua inanyesha. Mti wa paipai pia inaonekana huko nyuma.

Chanjo inaonekana hapa nyuma yake Kuna mikebe ya nyeupe sindano imelazwa hapa chini tayari kutumika na daktari ili kuwapa watu wanao kuwa na kupata ugonjwa wa majano ama homa ya manjano.

Mganga ameweka posta kuonyesha kuwa anaweza wasaidia watu, ameeka nambari wake ili waweze kuwasiliana na yeye. Anaweza kusaidia na dawa za mapenzi, nguvu za kiume, kumfunga mke au mume dhidi ya vitu mbalimbali.

Watu wamekuja nje ya sehemu ili kuandamana ama kuelezwa. Wengine wanapiga magoti wakiinua mkono. Wote wamevaa barakoa ya rangi tofauti. Ni kama wanaelezewa kitu, wameambiwa wakae chini wawe ni wenye kuonyesha mikono yao.

Mama ameleta mwanamwe mdogo kwenye hospitali ili aweze kudungwa sindano. Mwenye kumhudumia ni mwanamke daktari aliyefunika kichwa yake. Kuna aliye vaa barakoa hapa Lakin ni Kama mtoto anaweza kulia , Kwa vile mamake anamshikilia.

Mama mjamzito amekuja hospitalini, mhudumu mmoja wa afya anamuulizia mama huyo ili aweze kumhudumia. Mmoja mwingine anaweza kumshighulikia mtoto aliye kwenye kitanda, televisheni inaonekana mbele ya hospitali hii na kuna saa mbele pia kwa ukuta.

Kijana mmoja amesimama huku ameinua mkono yake moja. Ni kama jumba imeporomoka hapo, anashanga ama anatafuta kitu. Jumba hilo kando yake kuna zingine ziko hazijaporomoka lakini zinakaa hali mbaya. Ni kama yalizeeka yakaharibika hii jumba.

Mhudumu wa afya anapanguza kiti cha mgonjwa ili iwe tayari mgonjwa kulalia, anaweza kuvaa barakoa na kuna mashini mbele yake, mgonjwa wa meno analalanga hapa ili aweze kuhudumiwa katika jino linalomuuma,

Watu wawili wanavaa magwanda ya kujizuia kupata kemikali kwa mwili yao. Wanaweza kufungua mkebe mmoja na wanaimwagilia kutoka kwa mtungi moja ya rangi ya samawati. Inaonekana wako pahali ya kemikali mingi.

Sehemu ya dawa ya kienyenji yanauzwa. Madawa yamewekwa kwenye chupa haha mengine kwenye mkebe. Kuna bodi nyuma inaonyesha kuwa hii ni sehemu ya Dr. Ndumba, anatibu magonjwa ya nguvu za kiume na mshipa wangiri, kaswende sugu. Kuna baiskeli pia yamelazwa hapa chini, nambari ya daktari huyu yamewekwa hapo.

Mafuriko yamejaa sehemu hii. Nyumba mingi yameingiwa na maji. Mama mmoja inaonekana akijaribu kutika katika nyumba yake, akipitia kwenye maji hii. Ni kama mto umekuja, ama maji mingi kutoka mvua imejaza hapa.

Daktari wanaweza kuhudumia mgonjwa aliyekaa kwenye sehemu. Daktari wamevaa vazi la nyeupe uku mgonjwa amewekwa pahali akisimamishwa ni kama anafundishwa vile ya kutembea. Kuna posta ya hospitalini nyuma ya madaktari hao.

Mgonjwa amekuja hospitalini akaketi kwenye kiti, mhudumu wa afya anatabasamu huku akimuuliza maswali ili aweze kuandika, Ni kama anaumwa na meno kwa sababu amekuja kituo cha afya cha meno. Kuna tarakilishi mbele inayoonyesha mdomo yake ikiwa inafanyiwa kazi.

Watu wawili wanasimama, mmoja akimwelezea mwingine kwa njia ya ishara vile kazi inayoendelea. Hapa inaonekana ni chooni ya shule. Shule hichi ziko mashambani kwa vile kuna miti mingi na inakaa sehemu yenye imetulia. Kuna sehemu ya kuoshea mkono mtu akiingia chooni na akitoka.

Dawa ya tembe ya rangi ya kijani imeekwa hapa. Tembe hili hutumika na wagonjwa ambao wana maumivu mingi sana. Wanapomeza dawa hii maumivu yao yanapotea haraka sana. Lakini wale wana vidonda ya tumbo, hawaruhusiwi kutumia hii kwa maana inaweza waletea madhara.

Chanjo cha maradhi ya manjano ama ugonjwa ya manjano yanaonekana hapa, sindano iko kando tayari kuwekwa dawa na kumdunga mgonjwa aliyekuja hospitalini apate machanjo haya.

Mgonjwa amekuja kituo cha afya cha meno. Madaktari wamemlaza kwenye kiti huku wanamwambia afungue mdomo, waashughulikia meno yake madaktari hao wawili wanaovaa mabarakoa. Kuna vufaa vya kumtibu huyo mwanadada ziko hapo kando.

Watoto wawili wa kike wanaosha mkono kwenye kituo hiki cha kuoshea mkono. Ni Kama wanataka kuingia kwenye jengo hili lakini ni sharti mtu anawe mikono. Watoto hao wanasimama wawili kando ya tenki ya kuchotea maji.

Mhudumu wa afya amevaa barakoa na anaangalia dawa akiitoa na kuingiza kwenye sindano. Ni kama ako tayari kumhudumia mgonjwa aliye kaa chini lakini haonekani. Hapa inaonekana ni chumba moja hospitalini, na ni kama ni chanjo anapeana.

Mkasa wa moto umeweza kuharibu masoko, watu wamekuja wakikadiria hasara wameketi chini wengine wakishangaa, wengine wamekuja kusaidia, wengine wanaokota mabaki yanazo tumika. Manyumba hapo yanaonekana yamechapakaa.

Msichana mmoja amekuja kwenye kituo cha afya ili aweze kutibiwa. Mwenye kumtibu ni daktari anaweza kumshika nywele na kumpima maskio. Hakuna mtu aliyevaa barakoa hapa. Anatumia kifaa cha kupimana maskio.

Wamama wameleta watoto wao ili waweze kupata chanjo. Daktari mmoja anaweza kushika mtoto na kumdunga sindano uku wengine wamesimama wakiangalia. Hakuna aliyevaa barakoa lakini wengi wamevaa sare ya samawati.

Mwalimu amesimama mbele ya darasa akiwaelekeza wanafunzi. Wote wameshika kijikaratasi juu, ni kama wanafundishwa kuhusu kitu muhimu. Mwalimu huyu amevaa nguo ya nyeupe, akiwaangalia wanafunzi wake.

Mgonjwa amekuja hosiptalini ili atibiwe, mhudumu wa afya amemwambia apanue mdomo. Anachukua kifaa anaiweka kwenye meno yake ili kuiangalia ama kuisafisha. Hapa ni hospitali ya jino, na madaktari wa kuwatibu wenye kuumwa na meno wako hapa, daktari amevaa glovu kwenye mkono wake.

Mama ameweza kumbeba mtoto wake na kumleta hospitalini ili awe ni mwenye kupewa chanjo. Chanjo inayopeanwa ni kama ni ya polio, mhudumu wa afya anamshika mtoto mdomo na kuipanua ili chanjo iweze kuingia ndani ya mdomo wake. Wote ni wanawake mhudumu na mhudumiwa.

Magari mawili yameweza kuingia ajali. Watu wamekuja kuangalia vile ajali imeweza kufanyika na kuwasaidia walioumia ajalini humo. Gari moja ni ya kubebe mafuta, ina uwezo wa kulipuka. Watu hawajali gari likilipuka liwaumize.

Mhudumu wa afya anaweza kumhudumia msichana aliyekuja hospitalini anamwangalia kwenye jino na amevaa barakoa. Mhudumu huyu ni kama amebombea katika udaktari wa meno, msichana huyu anaweza kufungua mdomo yake ili aweze kuhudumiwa. Amevaa pia kitu kwa macho ili kumzuia macho yake yasiumizwe.

Madaktari watatu wanaooneka wakimuangalia mgonjwa aliye lala. Mgonjwa inaonekana anaumwa na mguu kwa vile madaktari wanamfanyiwa upasuaji ya mguu. Daktari mmoja ni mwanamke. Wengine wawili ni wanaume. Wamevaa wote barakoa na maglovu.

Daktari kwa utaratibu anaangalia mkebe wa dawa. Anaweza kuchukua sindano na kutoa dawa ndani yake. Watu wanapanga laini wawe ni wenye kudungwa chanjo. Daktari huyu ako tayari kumdunga mgonjwa chanjo kwa vile ameshatoa dawa, kwenye mkebe wake.

Daktari anaweza kumdunga sindano baba aliyekuja hospitalini. Baba huyo amevaa barakoa na kofia. Inaonekana anaskia uchungu kutokana na sindano hilo analodungwa kwa mabega. Daktari anamdunga kwa utaratibu.

Mgonjwa amekuja katika hospitali ya macho. Daktari ameweza kumkalisha chini na kutumia mashini ya kisasa, anaangalia macho yake kujua ako na shida gani ili aweze kumpea dawa inayomsaidia. Wote wamevaa nguo ya nyeupe. Daktari anamshika katika macho ili amwelekeze kwenye mashini hio.

Mtu mmoja liyevaa suti inaonekana anaonesha vile ya kitu yake ya aliotengeneza inafanya kazi. Ameshika kitu cha kusugua na ni kitu ya kuingia nayo choo, yaani kitu mtu anaingia nayo choo. Kuna mtu nyuma yake anamwagilia maji, huo wengine wamesimama. Hapa ni kwenye hema.

Umati ya watu umekuja kushuhudia mvua kubwa vile imeleta hasara. Mamiti yaliweza kubebwa yakaletwa hadi hapo. Wanashangaa. Barabara ni kama yanaanza kukatika. Pahali ya kuvukia itabebwa siku karibu mvua imenyesha mingi sana.

Mhudumu wa afya ameweka barakoa chini ya mdomo wake ili aweze kuongea. mama mmoja anamwelezea shida yake daktari, daktari huku anamwongelesha kutumia mkono wake na kutumia ishara. Mwana dada huyo inaonekana anamwangalia daktari.

Wauguzi wawili wamemuweka msichana kwenye kiti, wanamuangalia meno. Wote wamevaa barakoa. Mwingine anamwekea mwenzake mwangaza ili aweze kuona nyuma ya mdomo. Muuguzi huyu ni kama amebobea kwa vile kwa utaratibu wanamhudumia mgonjwa huyo.

Mama amemleta mtoto wake mchanga ili aweze kupata chanjo ya Polio. Mhudumu wa afya amefungua mdomo mtoto huyo na kumueka chanjo ya Polio. Amevaa nguo nyeupe ya madaktari.

Ghorofa linaonekana limeanguka. Watu wamekuja kushuhudia vile imeanguka. Wengine wanarekodi, na wengine wamevaa kofia, na wengine wamevaa suruali fupi. Kuna ghorofa pia zingine refu refu ambazo hazijaanguka, lakini zinakaa inataka kuanguka kwa vile ni mzee mzee.

Mvua mingi imenyesha na maji yakafurika, watu wanapita kwenye maji uku wakiwa wamelowa maji. Ni kama barabara imefunikwa mtu hawezi kupita bila kutoa kiatu yake ili isiharibike.

Muuguzi amekuja kuhudumia huku ameshika mkoba wake. Watu wengine wamepanga laini. Mhudumu anaweza kumwangalia na kuandika kitu kwenye kitabu. Watu wengine wote pia wamevaa barakoa na ni wenye kuangalia mama huyu.

Muuguzi anamuuga mtoto mchanga aliyeletwa na mama yake. Muuguzi huyu amevaa barakoa huku anadunga sindano mtoto huyo. Mamam anatabasamu huku akifurahia mtoto wake anapata tiba bora hapa sehemu ya hospitalini.

Mwanafunzi mmoja anaeza kufanya ujaribio huku ameshikilia kitu. Moto unatoka chini. Amevaa kioo na ameeka barakoa chini. Inaonekana anajifunza sayansi. Amebobea katika sayansi kwa vile anaifanya kwa utaratibu sana.

Ni siku ya kuidhinisha ya kuskia duniani. Wahudumu watatu, mmoja amevaa glovu anaweza kumhudumia mama aliyekuja kuchunguzwa sikio lake. Bidhaa inawekwa kwenye sikio lake huku yeye ameshikilia kitu. Madaktari kwa utaratibu wanaangalia ili waweze kumtibu.

Mama amemleta mtoto wake mchanga ili aweweze kupewa chanjo. Daktari anamfungua mdomo na kumweka ulio kwenye kinywa chake, wengine wanatumia rununu zao kurekodi. Mama huyo amevaa barakoa pia mhudumu wa afya amevaa barakoa.

Watoto wawili wako katika maji taka, wamebeba mitungi mbili. Inaonekana wanachota maji ama wanamwaga maji chini. Mmoja mvulana na mmoja msichana. Msichana mguu yake inaingia katika maji taka hio. Kuna pipu pia inapita juu ya maji taka hayo.

Mama mmoja ameleta mtoto wake kwenye hii hema ya kituo cha afya. Muhudumu anaweza kumuuliza maswali na kumuongelesha huku amevaa barakoa. Mama inaonekana anajibu maswali ili mtoto wake awe ni mwenye kupewa tiba bora.

Watu wamesimama wakishika mabao yakuonesha kuwa wanasimama na wasichana walio kwenye hedhi zao, masodo mingi inaonekana imegawiwa kwa watu wasiojiweza, akina mama pia wamejitokeza ili kusimama na wanawake wenzao wenye kuwa kwenye hedhi na hawana masodo.

Hapa ni sehemu ya kiwanda ya dawa. Mwenye kutengeneza anaweza kuzipanga kwenye boxi ili azipeleke sehemu ya duka. Dawa hizi ziko kwenye chupa na iko kwenye karatasi ya rangi ya nyekundu na manjano.

Watu wawili wanaonekana wakipiga picha. Mmoja wao ni mwenye asili ya kizungu na mwingine ni mwanamke mwenye asili ya Kiafrika. Gari yanaonekana nyuma yao. Barabara hii imeharibika sana. Malaini ya stima pia yako kando. Manyumba ziko hapo inaonekana ni ya kibanda.

Mtu inaonekana anavuka barabara iliyojaa maji, inaonekana mvua mingi ilinyesha hapa. Gari laambiulensi inaonekana pia ikipita kwenye maji hii, yakimpeleka mgonjwa hospitalini. Pia kuna gari mingi zilizokuwa kwenye laini yakitaka kuvuka, Kila mtu ana haraka ya kuenda nyumbani, wengine wako juu ya boda boda, wengine wakitembea kando.

Hii ni sehemu ya maji watu wanakujia kuchota. Watu wamekosa maji nyumbani kwao. Inabidi wakuje kilomita mingi kuichota. Wamama hao na watoto wachanga wanaleta mitungi ili waende nao nyumbani. Sehemu hii inaonekana ni sehemu ya mashambani. Ni sehemu imekauka.

Aliyekuwa waziri wa afya ,sahii ni waziri wa kilimo mutahi kagwe ,alikuja sehemu ya dawa ili kuoneshwa, mwenye anamuonesha amevaa barakoa, pia yeye amevaa barakoa. Ameshika simu daktari huyo na anaonesha kwa ishara ya mikono.

Wahudumu wa afya wanaweza kumfanyia upasuaji mtu mmoja. Wamevaa barakoa na sare za kikazi. Moja wao ameketi nyuma. Mgonjwa huyu alikuja kituo cha afya ili aweze kupata matibabu. Madaktari wako chumba chao wanamfanyia upasuaji.

Madaktari wawili wanaweza kumhudumia mgonjwa aliyelazwa kwenye kiti, madaktari hawa wamevaa barakoa ili wajizuie kupata maambukizi. Mgonjwa huyu amepanua mdomo madaktari wakifanyia kazi jino lake. Hapa ni pahali ya hospitali ,sehemu ya meno.

Mama aliyezaa mtoto ama aliyekuwa na mtoto anamshika ama anashika mtoto huyo kwenye mkono wake ilhali kuna mwanamke mwingine anaweza kumhudumia akitoa manguo kwenye kitanda wote wanaonekana kuwa wamefurahia.

Mhudumu wa afya anaweza kumwangalia mtoto mchanga aliyezaliwa kwenye pahali yake ya kuchungwa. Mhudumu huyu inaonekana ako katika chumba ya watoto kwa vile kuna mtoto sio mmoja lakini wengi wako hapa ndani.

Wadudu wengi wameweza kuvamia shamba hili. Mkulima anajikaza kadri awezavyo ili kufukuza wadudu hawa. Wadudu hawa wanaeza kumaliza majani yote na kufanya pahali iwe imekauka lakini mkulima hakubali hivyo.

Wagonjwa wawili wako chumbani cha hospitali mmoja amelala mwingine ameketi akishikilia kichwa yake, tenki ya oksijeni iko kando ili kutumika na wagonjwa hawa. Chumba hiki kimefungwa mtu asiingie, kuna baseni chini na mtungi ya maji.

Gari ya ambiulensi imefunguliwa. Kuna kitanda ya mgonjwa kuwekwa, na mashini za hospitali kumhudumia. Ambiulensi hii ni kubwa, iko na manafasi mengi ya kuweka vitu zinazosaidia mgonjwa aliye na haraka ya kuenda hospitalini kutibiwa.

Dawa ya kuongeza damu mwilini inaonekana, dawa hii hutumiwa na wagonjwa walio na damu kidogo mwilini. Ukimeza tembe hizi, damu yako inaongezeka na kuwa mingi ili upate afya njema na uweze kuishi mda mrefu.

Mama ameleta mtoto wake mdogo hospitalini. Mhudumu wa afya amevaa barakoa pamoja na mama huyo. Anamdunga sindano kwenye mabega. Sindano hii ni kama ni chanjo. Wote ni wanawake, mwenye ameleta mtoto na mhudumu wa afya.

Watu wawili wanaonekana wakitoa uchafu kwenye barabara, wanafanya kazi mzuri sana ya kusafisha mazingira hayo. Watu kwenye bodaboda wanaonekana wakipita kando kuna manyumba, kando ya barabara. Usafi huu husaidia jamii kwa jumla kwa vile yanasafisha mazingira.

Dawa moja inaweza kuonekana jina yake hapa. Dawa hii hutumika kwa wale wanayokuwa na shida ya mkojo. Dawa hii inauzwa sokoni ya dawa, ama ukienda daktari anaeza kukuandikia upewe na bima yako inatoa pesa.

Mtoto amekuja katika kituo cha afya ili aweze kuhudumiwa na chanjo. Daktari anaweza kuandika kitu kwenye daftari, mtoto huku amekaa akiangalia kando. Ni kama daktari anatayarisha chanjo ili aweze kumpea, awe na afya nje....

Mtu mmoja inaonekana amekitishwa kwenye kiti. Daktari anamdunga sindano kwenye mabega. Inaonekana anasikia uchungu kwa vile mkono yake imeshika macho inaonekana anahuzunika. Daktari huyu kwa utaratibu anamuweka chanjo ili aweze kupata nafuu.

Mhudumu wa afya amekaa kwenye kiti huku amevaa barakoa anamwangalia mwanamke aliyekuja kuhudumiwa. Mashini hii inatumika na mhudumu ili kuweze kujua macho vile yameharibilka na kumpa miwani inayofaa, ili aweze kuona vizuri.

Watu wawili wanzunguka kijijini wakiwa na kipaza sauti. Wanawaelezea watu wawe ni wenye kupata chanjo. Wamama hao wanazunguka kila nyumba, huku mmoja amevaa barakoa na mwenye kushika kipaza sauti.

Ajali imefanyika barabarani. Gari yamegongana. Gari moja ni kama ni ya mafuta. Moja imelipuka. Wanakijiji wamekuja barabarani kushuhudia nini imefanyika, na kuwasaidia wale walio, kwenye ajali hio.

Hapa ni sehemu ya mganga. Kuna vitu vingi ambayo haijulikani. Ziko ndani ya chupa ya pombe, zingine ziko ndani ya chupa ya maji. Zingine zimewekwa juu. Mtu anayeuza hizi vitu haonekani, kama watu wanakuja hapa ili kupata matibabu.

Madaktari wawili wanaonekana kwenye chumba cha watoto wachanga. Wanamuangalia mtoto mmoja wakimgusa. Wana daktari hao wanafurahia na hapa inaonekana ni hospitalini na kuna mashini ya kuwatibu watoto wadogo.

Dawa za asili zinauzwa hapa, watu wanaambiwa wanunue. Pata tiba kwanza asili kwa asilimia ya mia moja, ndani na nje ya Tanzania. Nambari yao imewekwa hapo, anayetaka dawa hizi anawapigia. Imetengenezwa na mbegu ya tiki, tiki maji.

Mgonjwa amekuja kituo cha afya cha meno ameweza kuketishwa kwenye kiti mwenye kumtibu anamwambia afungue mdomo na anamtazama jino lake ,amevaa glavu na barakoa ili kujizuia na maambukizi. Amesimama kando yake huku anamtazama.

Wagonjwa wamekuja hospitalini huku amevaa barakoa anandungwa chanjo ama sindano na mhudumu wa afya ambaye ni mwanamke, ameshikilia pamba kwenye mkono wa huyo mgonjwa pia yeye amevaa barakoa anaangalia chini akichukua kitu ni kama ameshamndunga sindano.

Watu wawili wako mbele ya darasa. Mmoja ameketi mwingine amesimama. Anaonyesha wanafunzi vile ya kutumia sodo, kwa ubodi imeandikwa vitu za kusomesha watoto. Aliyekaa anakunywa maji yake.

Madawa ya shamba yanaonekana yamepagwa hapa, kuna mikebe nyuma zao na kuna mkebe ya vitu vilivyo tumiwa zikamalizika vitu za kupaka mkate. Kuna panga pia imewekwa hapo inaonekana ni soko la miti shamba ama miti dawa.

Mama ameleta mtoto wake mchanga hospitalini ama sehemu wahudumu wa afya wamekita kambi ili waweze kuwasaidia wale wasioweza kufika hospitalini. Daktari anampea mtoto kwa mdomo chanjo. Mama yake amevaa barakoa ameketi akimtazama. Wahudumu wa afya wanarekodi kutumia rununu zao uko nyuma.

Wa afya inaonekana amejikaza, anaenda kupeana watu chanjo. Amevaa sare ya manjano inayoonyesha chanjo. Ameeka mkebe inayowekwa ndani chanjo. Anayapita maji. Amevaa gambuti ili kuzuia maji isiingie kwenye mguu yake.

Wahudumu wa afya wamemlalisha chini mgonjwa na wakamfungua mdomo, inaonekana wanataka kumtibu jino linalouma mgonjwa huyo. Mashini ziko juu yao ili kuwamulikia waone vizuri, pia kuna tarakilishi hapo mbele ili kufanya kazi yao iwe rahisi.

Sindano imewekwa kando ya chanjo, chanjo hili ni ya kudungwa mara moja ni chanjo ya rubela. Chanjo hii hudungwa watoto wachanga walio na uwezo wa kupata magonjwa ya misuli na zinginezo.

Mhudumu wa afya anaweza kumfundisha mgonjwa aweze kusimama, mhudumu huyu mwanamke amejikaza kwa vile anaweza kutumia nguvu ili kumwonesha mgonjwa huyu, kuna vitu za kumwezesha mgonjwa huyu aliye mlemavu kutembea.

Wakina mama wameweka mitungi ya maji kichwani wakieda kuchota maji. Akina mama hao wanaonekana hawana furaha kwa vile wanaonekana wamechoka sana. Wametoka sehemu ya maji ama mtoni wapeleke maji nyumbani.

Magari yanapita kwenye maji mafuriko ni kama yamekua mingi sana. Watu wengine wako kwenye bodaboda wanajaribu kuvuka barabara. Barabara hii imejaa maji chungu mzima. Magari haya yanaeza sombwa na maji mvua ikizidi kunyesha.

Madawa mawili yanaonekana, moja imefunguliwa na tembe zimeekwa nje. Hio ingine dawa imetolewa kwenye box yake, iko kwenye mkebe. Dawa hizi hutumika na wagonjwa ili waweze kupata nafuu. Dawa moja ni ya kuongeza damu.